Mtu yuko mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama darasani kupitia kompyuta. Mwalimu kwenye skrini, anafundisha mbele ya ubao akionekana kuwa katika somo la mtandao. Muundo wa tangazo unasisitiza fursa mbalimbali za kujifunza kidijitali.

Kompyuta ndogo iko mezani ikiwa na mkutano wa video unaoendelea huku washiriki wakionekana kwenye skrini. Karatasi ya kuchorea na kalamu imewekwa mbele pamoja na kikombe cha rangi ya samawati na vitabu vilivyopangwa katundu juu yake. Hii ni mazingira ya kazi ya mtandaoni yanayochanganya teknolojia na vifaa vya kawaida vya kujifunzia.

Watu kataa wamekaa mezani wakifanya kazi kutumia kompyuta ndogo katika mazingira ya kujifunza alama ya kofia ya mavali inaonekana katika kuashiria muktata wa elimu ya juu, hali inaonyesha ushirikiano na matumizi ya teknolojia ya kielimu.

Computer kubwa inaonyesha kitabu kilichofunguliwa na kitufe cha kucheza video katikati, ishara ya jukwaa la kujifunza mtandaoni, mtu mmoja amesimama pembeni akiwa ameshika cheti chenye nembo ya kofia ya kuhitimu, vifaa vya elimu kama vitabu, calculator , kombe na kofia ya kuhitimu vimepangwa kwa kuzunguka, yakieleza tamira ya maarifa na mafanikio ya kielimu.

Wanafunzi wamekaa darasani wakishirikiana kutumia kibao cha dijitali mmoja akishikilia na mwenzake akielezea kidole kwenye skrini. Mandhari yanaonyesha mwelekeo wa teknolojia kuigizwa kwenye mazingira ya kujifunza huku ubao wa nyuma ukiwa na maandishi ya kufundishia.

Mtu anatumia kompyuta ndogo huku alama za kidigitali zikielekea juu zikionyesha mada kama elimu, mawasiliano na malipo mtandaoni. Mandhari huonyesha ujumuishaji wa teknolojia kwenye shughuli za kisasa. Mazingira haya yanasisitiza maendeleo ya maarifa na ujuzi wa kidigitali.

Mikono inaelekezwa kwenye balbu yenye kofia ya mahafali, ishara ya maarifa na ubunifu, alama za vitabu, cheti na ubongo zinaonyesha elimu ya kidijitali. Mandhari hii inaonyesha mtazamo wa kisasa wa kujifunza kutumia teknolojia.

Mfanyakazi ofisini ametulia mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa koti ya samawati na saa ya dhahabu. Vifaa vya kawaida kama kikombe cha kahawa na mmea mdogo vinaongeza mvuto wa mazingira ya kikazi. Taswira hii inaashiria umakinu na ustadi wa kazi kitaaluma.

Darasa limepambwa kwa bango La imagine indication ibambwe likihamasisha ujifunzaji wa kidigitali . Wanafunzi wanatumia kompyuta mpakato huku wakisaidiwa na mwalimu mazingira yangu sisitiza Mabadiliko ya kiteknolojia katika sekta ya elimu.

Mtoto ameketi mezani akifanya kazi ya kuandika kwenye daftari akiwa na kalamu mkononi. Kompyuta mpakato iko mbele yake . Pembeni, kuna penseli za rangi. Mandhari ya ndani ni angavu na yenye mapambo ya maua kwenye kiti.

Mtu ameketi mezani akifuatilia somo la hisabati kupitia kompyuta mpakato akichukua note kwenye daftari. Ubao wa mwalimu kwenye skrini umejaa hesabu kama integrali na mlinganyo wa difrensheni. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kujifunza kwa Kwa umakini wa hali ya juu.

Vijana wameketi mezani wakitumia kompyuta na vifaa vya kielektroniki maneno kama e learning knowledge na community umeandikwa mezani yakisisitiza mada ya kujifunza kidigitali. Mandhari inaakisi mafunzo ya kisasa yanayoendeshwa kwa njia ya mtandao.

Mkono unanyooshwa kuelekea kielesura cha kidijitali kilichojaa alama za maarifa kama kitabu, lengo na mtu akitoa mada. Mandhari uhakisi mtanzamo wa ujifunzaji wa mtandaoni wenye vipegele vya kisasa.

Mtu anatumia kompyuta mpakato akiwa kwenye mazingira ya kazi ya nyumbani au kahawa huku skrini ikionyesha tangazo la e-learning ,new way of learning. Kuna daftari, kalamu na kikombe cha kahawa mezani zikionyesha mandhari ya kujifunza mtandaoni kwa urahisi na uhuru.

Mtu mmoja ameketi mezani akishiriki mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato. Skrini inaonyesha washiriki kadhaa wakiwa na alama au picha ya wasifu pamoja na majina yao. Karatasi, kalamu na simu vimepangwa mezani juu ya kitambaa chenye rangi mbalimbali. Mimea ya ndani inaonekana kwenye rafu ya chuma.

Kielie sura cha masomo mtandaoni kimepangwa kwa ustadi kikiwa na menu ya upande wa kushoto uliojaa orodha ya masomo ya module one kuanzia somo la kwanza hadi la tano, upande wa kulia kuna video enye kichwa quick tour of member mouse inaonyesha mahali pa kazi lenye watu na kompyuta.

Watu watatu wameketi kwenye mandhari ya kijani wakitumia kompyuta ndogo kwa pamoja. Mavazi yao ya baridi yanaendana na mazingira ya nje yanayoashiria kazi ya pamoja au mafunzo katika eneo la wazi.

Mtu ameketi kwenye kiti cha gari la moshi akitumia kompyuta ndogo, huku akichora ndani ya daftari kwa kalamu. Amevaa visikilizi na dirisha la pembeni linaonyesha mandhari ya nje. Mandhari inaakisi hali ya kujifunza au kufanya kazi wakati wa safari.

Kompyuta ndogo imewekwa mbele ya vitabu vya rangi tofauti huku kofia ya mahafali ikikalishwa juu yake. Rangi ya teal nyuma huongeza mvuto wa elimu ya kisasa. Mandhari hii inaangazia mafanikio ya kielimu na hatua za kujifunza.

Mtu mmoja aliyevaa fulana nyeupe na suruali nyeusi ameketi mezani na kutazama kompyuta mpakato, akionekana kueleza mawazo kwa kazi anayoifanya. Kompyuta ina skrini yenye maandishi ya programu huku mwenzake akiwa amesimama karibu naye akiangalia kile kinachofanyika.

Mtu ameketi akifanya kazi kwa kompyuta ndogo akifuatilia darasa la mtandaoni lenye washirika mia nne kumi na tatu linaloonyeshwa kwenye skrini kubwa. Mandhari ina viashiria vya kujifunza kama vitabu, taa na saa ikiashiria mazingira ya elimu ya kidijitali

Watoto wanashirikiana kutumia kompyuta mezani huku mmoja akielekeza kidole kwenye skrini na mwingine akitumia kipanya. Mwalimu amesimama nyuma yao akifuatilia kwa makini . Hali hii inaonyesha ujifunzaji wa kidijitali kwa watoto katika mazingira ya darasani.

Wanafunzi wameketi darasani wakiangalia uwasilishaji wa mada ya getting started kutoka kwa mwalimu aliye mbele ya skrini. Kompyuta zimepangwa kwenye meza na mikono ya wanafunzi imeinuliwa kuonyesha ushiriki wa darasani. Mazingira haya yanasisitiza mafunzo ya kiteknolojia kwa vitendo.

Mtu ameketi kwenye kiti cha manjano akiandika kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mviringo. Picha ina alama za teknolojia na akili bandia ikiwemo mchoro wa kichwa chenye alama ya atumo, kompyuta, simu na mtandao.

Mtu anafanya kazi ya masomo akiwa mezani akitumia daftari, vitabu na kompyuta ndogo. Mazingira ya ndani yanaonyesha hali ya kujifunza binafsi. Mwanga pia unapitia kwenye dirisha ukionyesha utulivu wa mahali.

Watu watatu wamekaa kwenye meza wakijidaliana moja akiwa na kibao cha kidigitali mkononi kompyuta mpakato na mimea midogo vimewekwa mezani, huku dirisha kubwa na ukuta ya sege, ukionyesha mazingira ya kisasa ya ofisi. Maandari inaonyesha ushirikiano wa kitaalumuna matumizi ya teknolojia.

Mtu aliyevalia sweta ya rangi ya chungwa ameketi mezani akitafakari huku akishika kalamu karibu na daftari wazi. Pembeni, kioo cha kompyuta kimeangaziwa kwa karibu kikionyesha shughuli ya kujifunza au kazi ya kitaalamu. Mazingira haya yanaakisi umakini na utulivu.

Wahusika wawili wanatumia vifaa vya kidijitali, kompyuta na kibao katika mandhari yenye alama za elimu kama balbu na kofia za mahafali. Simu kubwa inaonyesha maudhui ya kujifunza ikisisitiza dhana ya elimu kupitia mtandao. Mazingira haya yanachangia uelewa wa majukwaa ya masomo ya kidijitali.

Mtu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta mpakato akionyesha mkono kuelekea rundo la vitabu huku mkono mwingine ukishika karatasi. Mandhari yenye mimea na majani unasisitiza uzuri wa kujifunza kwa njia ya mtandao ambapo uelimishaji unafikia wanafunzi bila mipaka ya kimazingira.

Mtu ameketi mezani kwenye ofisi ya nyumbani akiwasiliana mtandaoni huku kompyuta, daftari na vitabu vikiwa mbele yake. Jukumu la kijifunza au kishirki darasani linaonekana bayana kupitia hali ya makini. Mazingira yamepangwa Kwa utulivu Kwa kazi ya kiakili.

Mtu anashika kibao cha kidijitali kinachoonyesha tovuti ya masomo yenye vipengele vya elimu na picha za kuvutia . Kalamu nyekundu na karatasi zipo mezani zikiongeza hali ya kujifunza. Mandhari inaelezea teknolojia inavyotumika kwenye elimu ya kisasa.

Mtu anaketi kwenye kochi akiwa na kompyuta mpakato, akivaa headphones kubwa. Mezani kuna kitabu kilichofunguliwa, glasi ya maziwa na kisanduku cha penseli . Inaonekana anasoma au anafanya kazi ya nyumbani kwa utulivu. Mazingira haya yanaonyesha kujifunza kutoka nyumbani kwa kutumia teknolojia.

Vitabu vikubwa vimepangwa kwa safu na kompyuta juu yake. Watu wadogo wanatumia vifaa vya kidijitali, kama simu na tablet karibu navyo. Alama ya WIFI inaashiria muunganiko wa mtandao wa intaneti. Mandhari hii inaonyesha ushirikiano wa teknolojia na maarifa ya jadi katika kujifunza.

Chumba chenye vitanda vya ngorofa vya mbao, pazia zenye mistari ya warindi na meza ya kawaida kimeonekana. Runinga juu ya kabati na mwangaza hodari vinaongeza madhari ya usafi na upangaji ya mazingira ya ndani. Rangi ya majano tami inachangia hali ya njoto na utulivu.

Mwalimu aliyevalia mavazi ya waridi anazungumza na wanafunzi darasani wakiwa wameketi kwenye madawati ya manjano. Wanafunzi wengine wanashiriki kwa makini na mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa. Mazingira ni ya kujifunza na ya kirafiki.

Nyumba za makazi zimejipanga pembezoni mwa kiwanja kilicho wazi, baadhi zikihifadhi ndoo za plastiki za kijani karibu na milango .Majengo ya mbali yanachungulia nyuma ya miti huku anga likiwa na mawingu mepesi. Mandhari inaonyesha muunganyiko wa makazi ya kawaida na mazingira ya jiji.

Korido ya jengo lenye sakafu na vigae limezungukwa na makuti ya miti na milango ya chumba upande wa kulia. Muundo wa uzio wa chuma wa rangi ya samawati unaonyesha mazingira ya taasisi ya elimu au makazi ya ofisi.

Jengo la ghorofa lililochorwa kwa rangi za samawati na beige limezungukwa na miti ya minazi na maua ya bustani . Dirisha kubwa huruhusu mwanga wa asili kuingia yakionyesha usanifu wa kisasa katika mazingira ya kitropiki. Mandhari huakisi utunzaji wa mazingira na ustawi wa miji.

Vyumba vya kulala watoto vimepangwa kwa vitanda vya ngazi vyenye mashuka ya rangi tofauti. Mabati jeupe lenye vioo na draw hutoa nafasi ya kuhifadhi. Mazingira haya, huonyesha usafi, mpangilio na matumizi bora ya nafasi.

Chumba safi chenye vitanda vya mbao vitatu. Viwili vikiwa vya ghorofa na kimoja cha kawaida. Magodoro ya samawati yana mpindo mweupe na pazia jeupe linaangazia mwanga wa asili. Mpangilio wake unaonyesha utaratibu na ustaarabu.

corridor ya sakavu ya vikae ambayo ina mimea ya ndani Mashini ya vinyaji upande ya kulia na dirisha za kioo kushoto. Broshua zimepangwa kwenye rafu ndogo na kuna zulia jekundu karibu na dirisha. Mandhari inaelekea ya jengo la kisasa lenye mazingira yaliyopangika vizuri.

Darasa kubwa la wanafunzi walioketi mmoja mmoja kwenye dawati wakifanya mtihani. Dirisha kubwa huleta mwangaza wa asili na mpangilio wa safu unaashiria nidhamu na utulivu wa mazingira ya elimu rasmi inayotolewa shuleni.

Watoto watano wamesimama au kuinama karibu na wavu kwenye uwanja wa tenisi wenye rangi ya samawati, kuna mipira na racket vimetawanyika aridhini huku michezo mingine ikiendelea eneo la nyuma. Maandari inaakizi shughuli za burudani na ushirikiano miongoni mwa watoto.

Watu kadhaa wamesimama katika eneo la nje lenye majani wakifanya mazoezi ya pamoja. Kila mmoja akiwa ameinua mpira juu ya kichwa chake. Nyuma kuna jengo linaloashiria mazingira ya taasisi au shule na tukio linaonekana kwa sehemu ya mafunzo ya kiafya au shughuli ya kujenga ushirikiano.

Watu wameketi kwa utaratibu kwenye ukumbi mkubwa wa mahadhara wakiwa na fulana za rangi tofauti hasa zambarau na nyeupe, na vitabu au daftari mbele yao. Mandhari hii ya chuo kikuu inaonyesha mkusanyiko wa kielimu katika taasisi ya USIU Africa ikihusisha semina au kungamano rasmi.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kimepambwa kwa shuka ya kijani na neti mbu iliyoning'inia. Msalaba wa ukutani na taulo zimepangwa Kwa utaratibu vinaashiria utulivu na mpangilio wa maisha ya kifungo au kiroho.

Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ya kusomea katika maktaba yenye rafu zilizojaa vitabu. Karatasi na vitabu vimefunguliwa mbele yao wakionekana kushungulika na masomo. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ukiongeza utulivu wa mazingira ya kujifunza.

Jengo la ghorofa mbili limetengenezwa kwa matofali na zege likiwa na roshani na madirisha makubwa. Njia ya udongo yenye reli na nyasi huongoza hadi lango kuu. Mti mkubwa umesimama mbele ukiongeza mandhari ya asili.

Wanafunzi waliovaa mashati mekundu wamekaa darasani wakifanya mafunzo ya kompyuta kila mmoja akiwa mbele ya kifaa chake. Mwalimu yuko mbele akieleza somo kwa kutumia skrini kubwa. Hali inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidigitali.

...wawili wa mpira wa kikapu wanachuwana katika uwanja wa ndani mmoja akiongoza mpira na mwingine akijaribu kumziba. Sare za rangi tofauti huonyesha ushindani wa timu. Mazingira yanaashiria msisimko wa mchezo wa kawaida wa michuano.

Chumba cha mikutano chenye madawati matatu na viti vya rangi tofauti vimepangwa kwa mtindo wa kujifunza au mjadala. Dirisha kubwa upande wa kushoto kuingiza mwangaza wa asili, huku ubao mweupe, picha ukutani na projector iliyoning'inia ikisisitiza mazingira ya elimu ya kisasa yaliyo tulivu na yenye mpangilio.

Kompyuta zimepangwa kwa safu ndani ya chumba kikubwa chenye mwangaza wa kutosha na nguzo za samawati. Vifaa vya kazi kama skrini, kibodi na waya vimewekwa tayari kwa matumizi. Mandhari haya, yanafaa kwa mafunzo au kazi za ofisini.

Basi la njano la kamacharia girls secondary school limeegeshwa kando ya barabara huku watu kadhaa wakisimama pembeni, akiwemo mwanamke mwenye gown ya kijani na wanaume waliovaa suti. Mandhari inaonyesha tukio ya kielimu au ziara ya wanafunzi.

Wanafunzi wanne wamekaa kwenye darasa lenye kompyuta wakiwa wamevalia sare za sweta nyekundu na sketi au suruali ya udi. Kila mmoja anaangazia kazi kwenye skrini wakionekana makini na masomo yao. Dirisha kubwa lenye mapazia inaongeza mwangaza na utulivu kwenye kimazingira.

Darasa limepangwa kwa ustadi madawati na viti vya rangi tofouti vikiwa Safi na katika mistari miwili mbele. Kuna ubao mweupe na bazia nyekundu kwenye madirisha, hutoa mwangaza wa asili mazingira haya yanaonyesha utayari wa kujifunza.

Mtu anainua uzito kwenye gym akizingatia mazoezi ya kujenga misuli. Uzito wa sahani za samawati umetulia mikononi mwake kwa ustadi. Wengine wanashuhudia tukio hilo kama sehemu ya mafunzo ya pamoja.

Kitanda cha ghorofa kimepangwa ndani ya chumba kidogo chenye kuta za samawati nyepezi na sakafu ya vigae, kitanda cha juu kina godoro ya jekundu na mto meupe huku kitanda cha jini kikiwa na godoro la samawati enye madowa nyeusi na mistari meupe pamoja mto wa samawati.

Mahabara yenye mpangilio mzuri ina meza mbili za kazi zilizo na kabati nyeupe na fremu za mbao. Kila moja ikiwa na vifaa vya majaribio, taa za kazi na kizima moto. Vitu vya kuzunguka vimepangwa mbele ya meza hiyo, huku kabati la vioo nyuma likiwa na vifaa zaidi vya mahabara.

Chumba kikubwa cha malazi kimepangwa kwa vitanda vingi vyenye neti za kijani juu yake. Kuashiria ulinzi dhidi ya mbu. Kifuko cha chuma chenye picha ya paka kilicho mbele huongeza upekee wa mazingira. Mwanga wa asili unaoingia kupitia madirisha unaangaza mpangilio wa dari la mbao na bati.

Chumba kidogo chenye kitanda cha gorofa na eneo la kujisomea kimepangwa kwa ustadi kuokoa nafasi. Meza ya mbao ina vitabu na taa ndogo, huku makabati yakiningi'nia ukutani juu ya sehemu ya kusomea mpangilio huyu unaendana mazingira ya bweni au nyumba ndogo.

Chumba cha kulala kina ukuta wa kijani, kitanda kikubwa chenye mashuka meupe na meusi, na meza mbili za pembeni zenye taa nyeusi. Zulia la pande zote lenye muundo wa zebra limetandikwa chini, likiongeza mvuto wa mapambo. Mazingira haya yanaonyesha utulivu na ladha ya kisasa.

Watu wawili wameketi juu ya vitanda vya daraja wakiwa ndani ya chumba chenye kuta za kijani na kabati la mbao pembeni. Viatu vingi vimetandazwa sakafuni na pazia jeupe limefungwa kwenye dirisha. Muundo wa mazingira haya unaendana na hali ya bweni au chumba cha wanafunzi.

Viti vya maabara vimepangwa mbele ya counter yenye kabati na vifaa mbalimbali kama taa ikisitisha moto na masanduku ya plastiki. Madirisha makubwa yenye grili yanaruhusu mwanga wa asili kuingia huku rafu za huma zikihifadhi vifaa vya majaribio. Mandhari inaonyesha mpangilio wa kitaalamu kwa shughuli ya mafunzo ya vitendo.

Chumba kidogo Chenye kitanda kimoja kimepambwa kwa mashuka ya mistari na mito ya kuchezea, kuta zimewekwa mapambo ya Sakafuni kuna tabu ya kuchezea. Mpangilio wake inaashiria mazingira ya faragha yenye urafiki na utulivu.

Uwanja wa mpira wa kikapu wa nje una goli moja lililowekwa kwenye fremu ya chuma . Mistari ya ardhini inaonyesha maeneo maalum ya mchezo, huku mti ,uzio na jengo lenye paa jekundu likiwa nyuma. Mandhari huonyesha nafasi ya burudani na mchezo katika mazingira ya jamii.

Maabara safi yenye vifaa vya sayansi kama maikroskopu , vial na mabanzi imepangwa kwa uangalifu. Rafu zimejaa chupa za kemikali zikionyesha mazingira ya tafiti na majaribio ya kitaalamu.

Waongeleaji watano wmesimama kwenye vizimba vya kuanzia wakijiandaa kuruka ndani ya bwawa. Wamevaa kofia na mavazi ya kuongelea huku watazamaji wakiwa nyuma. Tukio hili linaonyesha hali ya ushindani wa mchezo wa maji.

Vitanda vya ngazi vilivyotengenezwa amabo vimepangwa ndani ya jumba kikubwa chenye paa la bati na nguzo za mbao kila kitanda kina mashuka godoro na vifaa vya nyumba vya kibanafsi na ndoo mifugo na nguo. Mazingira haya inaashiria hali ya pamoja ya malazi labda kwenye shule, kambi au kituo cha makazi.

Njia ya kisasa na pana yenye taa za dari imejaa watu wakitembea peke yao na kwa makundi, ukuta mweupe na sakafu ya vigae hutoa mwonekano safi wa ndani ya jengo. Mlango wenye bango la samawati mbele unaelekeza kwenye sehemu nyingine ya jengo hilo.

Ukumbi mpana wa mihadhara umejaa wanafunzi waliovaa sare wakiwa wameketi kwa mpangilio kwenye sehemu za juu na chini. Dirisha kubwa huingiza mwangaza wa asili likiongeza uzingatifu wa mazingira ya elimu.

Chumba kidogo imepangwa kwa ustadi akijumuisha chokofu mikrowevu pirika la umeme dawati lenye runika ya ukutani. Vifaa vya matumizi ya kila siku vimepangwa kwa mpangilio unaoendana na maisha ya mwanafunzi au mtu anayeishi pekee yake. Mazingira haya yanazitiza matumizi bora ya nafazi ndogo kwa urahizi na utendaji.

Mabweni ya vitabu yamepangwa kwa mistari yakipanuka ndani ya jengo lenye mwangaza wa dari. Sakafu ya kapeti na mwonekano wa kina huipa mandhari utulivu na kujifunza. Hali hii inaakisi mazingira ya kisomo yenye nidhamu.

Chuma kina vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao kila kimoja kikiwa na na sehemu ya juu na chini na godoro jeupe. Dirisha upande wa kulia linatoa mwangaza wa asili huku dari la mbao na taa ya ukutani zikikamilisha mpangilio wa mazingira ya malazi pamoja. Mandhari ni tulivu na ya matumizi ya kijumla.

Watu watano wanaandaa chakula cha pamoja katika jiko la kisasa. Kila mmoja anachangia kwa kukata mboga mbalimbali. Mazingira ya usafi na ushirikiano yanasisitiza mafunzo ya upishi na shughuli za kijamii. Nyuso zao zinaonyesha utulivu na umakini kazini.

Mwanafunzi anatoa mada kuhusu usanifu endelevu wa nyumba mbele ya darasa lililo na mazingira jumuishi na teknolojia ya kisasa. Wengine wanamsikiliza kwa makini huku skrini ikionyesha mchoro wa chumba. Mwonekano wa dirisha na vifaa vya kujifunzia unaonyesha mazingira ya kisasa ya elimu.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, anacheza na kifaa cha mafunzo chenye rangi, kinachotumiwa kwa ujuzi wa mikono na akili. Yuko ndani ya chumba chenye pazia jeupe, akifuatilia kwa makini. Mandhari yanaashiria.

Watu wawili wameketi mezani wakisoma kitabu kilicho wazi mbele yao. Ubao wa nyuma umeandikwa herufi za alpabeti kwa rangi mbalimbali. Tukio hili linaelezea hali ya kujifunza na elimu kwa njia ya ushirikiano.

Mtoto amevaa visikilizi vyeusi na fulana ya samawati yenye ukingo wa kijani akiwa ameketi sebuleni. Televisheni iko nyuma ikiangaza mwanga wa samawati pamoja na rafu ya vitabu na picha ya familia. Mandhari inaelekea na mapumziko ya nyumbani yenye utulivu.

Darasa limejaa wanafunzi walioketi kwenye madawati wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mwanafunzi aliyevaa sweta ya waridi yupo mstari wa mbele akionekana kushangilia au kupiga makofi . Mandhari ya nyuma ina vitabu na vifaa vya shule kwenye rafu za ukutani.

Watu wawili wanawasiliana kwa kutumia lugha ya alama, mmoja akiwa amevaa shati la jani na ameketi kwenye sofa la kijivu akimsikiliza mwenzake kwa makini. Mazingira ni ya ndani yakionyesha mazungumzo ya kirafiki au mafunzo kuhusu mawasiliano ya watu wasiosikia.

Mikono yenye mavazi ya rangi ya chungwa yanashika karatasi yameandikwa mandiko ya nukta za breili. Nukta zinazoinuka hutumika na watu wasioona kusoma kwa kugusa. Tukio hili linaangazia ujumishaji wa teknolojia ya usomaji kwa wenye ulemavu wa kuona.

Watu mbalimbali wakiwemo wanaotumia viti vya magurudumu wanashiriki shughuli ya pamoja mezani katika mazingira ya darasa. Vifaa vya rangi vimepangwa mezani na ubao wa kijani uko nyuma, kuonyesha mazingira jumuishi ya kujifunza kwa usawa.

Mwanafunzi na mwalimu wanawasiliana kwa lugha ya alama katika mazingira ya darasa. Mezani, kuna kitabu wazi na mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vya elimu. Hali hii inaangazia ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu wa kusikia.

Wanafunzi wameketi kwenye corridor ya wazi wakijifunza kwa makundi wakiwa na sare za shule za samawati na khaki .Mmoja wao anatumia maandiko ya nukta nundu akionyesha ujumuishaji wa wanafunzi walemavu. Mazingira ni ya kijijini na hali ni tulivu.

Darasa la sekondari limejaa wanafunzi wanaosikiliza maelezo ya mwalimu anayefundisha sayansi. Ubao mweupe umeandikwa hatua za mbinu za kisayansi na dhana hayatumiki. Mazingira haya yanaonyesha ujifunzaji wa msingi wa somo la fizikia au kemia.

Mtoto na mtu mzima wameketi mezani wakishirikiana katika shughuli ya kielimu inayohusisha umbo za plastiki za rangi mbalimbali. Mtoto anashika umbo la rangi ya chungwa huku mtu mzima akiwa na la samawati. Meza imetapakaa maumbo mengine, fremu ya mbao, kalamu na karatasi. Ikionyesha mazingira ya mafunzo ya awali au maendeleo ya ujuzi wa mtoto.

Watoto watatu wanashiriki mchezo wa kujifunza mezani wakitumia bango la Rhyming Bingo lenye maneno na picha za kuvutia. Kila mmoja anahusika kwa uangalifu huku mazingira ya darasani yakiweka msingi wa kujifunza kwa ushirikiano na furaha.

Mtu mwenye ulemavu wa kuona ameketi mezani akitumia kompyuta kwa msaada wa kifaa cha kusoma maandiko kwa mfumo wa maandiko ya nukta nundu braille display . Vifaa vya kiteknolojia inamwezesha kuwasiliana na dunia ya kidijitali kwa uhuru na usawa. Mazingira haya yanasisitiza ujumuishaji na mandeleo ya teknolojia kwa wote.

Mtoto amevaa shati ya rangi ya chungwa huku akishika penseli akisaidiwa na mtu aliyevaa shati la samawati. Mezani, kuna kalamu za rangi mbalimbali na daftari . Mandhari inaonyesha mazingira ya darasani yenye ushirikiano wa kujifunza.

Mtu mwenye miwani na visikilizi anasoma kitabu cha nukta nundu mezani akitumia kompyuta na skrini ya ziada. Mazingira ni ya ofisi yenye mwangaza asili kutoka dirisha lenye mapazia ya wima. Hali hii inaonyesha matumizi ya teknolojia na vifaa vya usaidizi wa watu wenye uoni hafifu.

Watu wawili wanajadili mada wakitumia kompyuta na vitabu ndani ya chumba chenye rafu za vitabu. Mandhari ni ya ujifunzaji wa kina katika mazingira ya kimaarifa na utulivu. Mazungumzo yao yanaashiria ushirikiano wa kielimu.

Watu watatu wanashirikiana kupika moja anamimina kioefu cha manjano kwenye bakuli ya kuchanganya huku wengine wakisajilia kwa umakini. Vifaa vya kupikia kama unga na vijiko vimepangwa kwenye meza mbele yao. Mazingira haya yanaakisi ushirikiano wa jiko kwa kujifunza na vitendo.

Watu wawili wameketi ofisini wakitazama skrini ya kompyuta pamoja kwa makini. Ofisi ina viti, kompyuta na watu wengine walioko kazini. Mandhari inaonyesha mazingira ya kazi ya ushirikiano wa kitaalamu.

Mtu anayeshughulika na shughuli za kisanii anatumia penseli ya njano huku vifaa vingine vya kuchora vikiwa mezani. Dirisha kubwa linaingiza mwangaza wa asili na mandhari ya kijani nje huongeza utulivu wa mazingira ya ubunifu. Mazingira yanaonyesha ari ya kujifunza au kuunda kwa utulivu.

Watu wawili wameketi kwenye kochi wakizungumza kwa lugha ya alama mmoja akiwa amevaa shati jeupe na mwingine la samawati. Mikono imekunjwa kwa ishara ikionyesha mawasiliano yasiyo na maneno katika mazingira ya kawaida. Mazingira haya yanasisitiza usawa wa mawasiliano na ujumuishi.

Watu wawili wanafanya mawasiliano kwa kutumia lugha ya alama wakiwa ndani ya chumba chenye rangi tulivu . Mchomo wa mmea na fanicha ndogo huongeza haiba ya mazingira. Mandhari huonyesha usawa wa kujumuishwa kwa watu wenye uziwi.

Watu watatu wamesimama karibu na meza wakitazama simu ya mkononi inayoshikiliwa na mmoja wao aliyevaa fulana nyekundu . Mazingira ya ndani yanaonekana ya kawaida yakionyesha hali ya kushirikiana kwa karibu. Hisia za umakini na mawasiliano zinadhihirika katika macho yao.

Mtoto ameketi mezani akiinua mikono kwa furaha huku akizungukwa na karatasi na rangi na vifaa vya ubunifu . Mtu mzima anamshirikisha kwa kuonyesha karatasi ya njano. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kujifunza kwa njia ya ubunifu darasani.

Mtoto ameketi mezani akicheza na vibonzo vyenye alama huku mtu mzima akiwa karibu akimsaidia. Pembeni, mtu mwingine anaandika kwenye kibodi, ikiashiria mazingira ya tathmini au ujifunzaji. Mandhari ya darasani yenye vifaa vya kuvutia vinaonyesha ushirikiano wa kielimu.

Mtoto ameketi darasani akijishughulisha kuchora kwa kalamu ya penseli huku vifaa kama alama za rangi na penseli zikiwa mezani, mwalimu yuko nyuma akiangalia wanafunzi wengine, hali inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa vitendo na ubunifu wa kisanii.